Kilimo cha mboga za majani kinaonekana, zikiwa zimepandwa kwenye mabomba meupe., unaoendesha mfumo wa hydroponiki. Mimea ni michanga na ina rangi nzuri ya kijani kibichi.

Mfumo wa bustani mzima ambapo mimea inalimwa bila udongo. Una rafu tatu za rangi nyeupe zilizopangwa wima ambazo zina mitungi yenye shimo ndogo yenye mimea michanga ya kijani kibichi.

Mazao ya kijani kibichi yanaonekana kama mboga za majani. Yanakuzwa kwenye mfumo wa kisasa wa haidroponiki ndani ya chafu au eneo lenye muundo wa chuma. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe au vyombo vya maalum ikiwa ni mbinu ya kisasa ya kilimo.

Nyanya nyingi zimepangwa kwenye mkanda unaosonga, zikionyesha mchakato wa kuchagua au kupanga katika kiwanda. Baadhi ziko kwenye trei nyeupe na zingine zinasubiri kuwekwa kwenye kikapu cha manjano.

Lililolimwa lenye udongo mwekundu. Mistari ya mimea midogo iliyopandwa inaonekana ikifuata mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mirija nyeusi ya maji imelala karibu na mimea. Baadhi inaonekana michanga huku mingine ikionyesha dalili ya kukauka au kustawi vibaya kidogo.

Shamba linaonekana likiwa na mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo wenye matuta. Kuna bomba la kumwagilia maji, nyeusi, likipita katikati ya mistari likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa kavu kiasi na baadhi ya nyasi ndogo zinaonekana zimeota kando.